Shamba kubwa la kilimo bila udongo likiwa limejaa mimea mingi ya saladi au mboga nyingine za majani zenye rangi ya kijani kibichi. Mimea hii imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu ndefu na nadhifu. Kila mmea unaonekana ukinawiri na kuwa na afya njema. Kwa mbali kuna miundo ya chuma iliyounga mkono paa la uwazi ikionyesha mazingira ya chafu.

Bustani ya kisasa ya kupanda mimea wima ambapo saladi nyingi zimepandwa kwenye mirija mirefu mieupe iliyosimamishwa. Kila mmea wa saladi una majani mabichi yanayong'aa yakiwa yamepandwa kwa safu, yakichomoza kutoka kwenye shimo iliyotengenezwa kwenye mrija. Nuru ya asili inaingia kutoka juu ikiruhusu mimea kukaa vizuri. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo iliyookoa nafasi ya mawe.

Safu ndefu za mimea ya saladi ya kijani kibichi. Inakua katika mfumo wa kilimo bila udongo. Mimea hiyo imepandwa kwenye mashimo madogo kwenye mirija nyeupe ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyohitaji udongo. Majani ya saladi yanaonekana safi na yenye afya yakiwa yamepangwa vizuri na kwa utaratibu mkubwa. Nuru inaonekana kuwa ya kutosha ikiangazia rangi ya kijani kibichi.

Mfumo wa Kilimo uliotengenezwa na mabomba meupe yaliyosimama wima, Kila bomba Lina matundu mengi madogo meusi na miche midogo ya kijani inakua kutoka kwenye matundu hayo . Kuna mabomba mengine ya kijivu yanayounganisha sehemu mbalimbali za mfumo ikiashiria mtiririko wa maji. Chini kushoto Kuna ndoo ya rangi mbili na sufuria nyeusi ya mimea. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya Kilimo.

Mfumo wa kilimo wenye udongo wenye rutuba, majani ya saladi yanaonekana yakiwa na rangi nzuri kutoka kwenye mashimo ya mabegi ya plastiki. Chini ya mabegi, mizizi mirefu nyeupe ya mimea inaonekana katika maji. Mfumo mwingine wa kilimo unaonyesha mashamba yaliyopangwa kwa umbo la mistari. Mazingira yanaonekana safi, ikiwa na mwanga laini unaoangazia mimea.

Mimea mbali mbali ya kijani kibichi ,imepandwa kwa ustadi kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kilimo bila udongo. Mabomba hayo yamepumzika juu ya ua mnene wa kijani kibichi yaliozungukwa na mimea mingine ya bustani .Mpangilio huu unaashiria njia bunifu ya bustani ikiwezekana katika mazingira ya mijini.

Mfumo wa mimea bila udongo unaonyeshwa ndani ya trafu kubwa. Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu ndefu. Njia ndogo ya udongo inayopitapita katikati ya safu hizi. Jua linapenya kupitia paa la trafu likimulika mimea. Ni mazingira ya kilimo cha kisasa ikionyesha uzalishaji wa mazao na kutumia teknolojia hii.

Mfumo wa kilimo bila udongo ambapo mimea midogo imepandwa kwenye kifuniko cha kisanduku cha plastiki cha rangi ya kijivu. Kifuniko kina matundu tisa yenyewe na matundu mengine matatu matupu ndani ya kisanduku Kuna mabomba meupe yanayotumika kusafirisha maji. Mfumo huu unaonekana umewekwa kwenye sakafu ya mbao. Mimea inaonekana hapa bado michanga na baadhi ya majani yanaonyesha dalili za ukuaji.

Mradi wa kilimo bila udongo unaonekana. Mimea mingi ya kijani kibichi inakua ndani ya mabomba meupe yaliyopangwa kwenye fremu ya mbao. Kila bomba lina matundu ambapo mimea imepandwa, ikionyesha utumiaji mzuri wa nafasi. Chini kuna vyungu kadhaa vilivyojaa mimea na chungu cha samawati chenye chupa ikionyesha vifaa vya umwagiliaji. Mimea inaonekana yenye afya na unyevu ikionyesha utunzaji mzuri.

Mandhari ya kilimo bila udongo yameonyeshwa ambapo mimea midogo ya kijani inakua katika mabomba meupe. Mabomba haya yamepangwa kwa safu ndefu yakifuatana na njia za udongo. Mimea ni saladi ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo. Sehemu ya juu ina paa iliyofunikwa na wavu ikitoa kivuli kwa mimea. Nguzo za mbao zinashikilia muundo mzima. Nyuma ya shamba kuna majego kadhaa yakionyesha kuwa shamba hili linawezakua karibu na makazi.

Chumba kikubwa kina rafu za chuma zilizopangwa kwa safu ndefu. Uyoga wa kahawia umepandwa kwa wingi kwenye udongo mweusi juu ya rafu hizo. Kuta nyeupe zinazong'aa na taa zinatoa mwangaza wa kutosha. Hii inaonyesha kilimo cha uyoga cha kisasa na cha kibiashara ndani ya jengo. Mpangilio wa wingi wa uyoga unaonyesha uzalishaji mkubwa.

Ndani ya chafu kubwa ambapo mimea inalimwa kwa mpangilio mzuri. Mimea imepandwa kwenye vyombo vyeupe vilivyowekwa kwenye nguzo ndefu vikiunda safu ndefu zinazoenda mbali. Kuna njia ya kijani katikati ya safu hizi. Paa la chafu imetengenezwa kwa plastiki nyeupe inayoruhusu mwanga kupita. Na miundo ya chuma inayounga mkono paa inaonekana wazi.

Njia ya usindikaji wa zao la hoho inaonekana wazi. Mikono kadhaa ikiwa imevaa glovu, inachambua mboga hizi kwenye mkanda unaosonga. Matunda haya ya kijani yanaonekana safi kabisa. Upande wa kushoto, kuna masanduku ya kahawia labda kwa ajili ya kufunga bidhaa. Wafanyakazi wamevalia aproni nyeupe juu ya mavazi yao.

Rundo kubwa la vitunguu vikiwa vimegawanywa katika aina mbili tofauti. Vitunguu vyekundu upande wa kulia na vitunguu vya rangi ya kahawia hafifu upande wa kushoto. Mtu anaonekana akichagua au kupanga vitunguu hivyo huku mikono yake ikiwa katikati vitunguu vimetapakaa chini labda sokoni au gala.

Shamba kubwa linaonekana likiwa limejaa mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Udongo una rangi nyekundu ukitofautiana vizuri na kijani kibichi cha mimea. Mimea yote inaonekana kuwa na afya njema na inakua vizuri. Kwa mbali, kuna miti mirefu na milima ikionyesha mandhari ya asilia. Anga lina mawingu meupe, likionyesha hali ya hewa tulivu na inayofaa kwa kilimo.

Ng'ombe wengi wa maziwa wakiwa wamepangwa kwenye safu ndefu ndani ya ziziz la kisasa. Ng'ombe hao wana rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamesimama kwenye sehemu iliyo na maji kidogo. Kila ng'ombe amefungwa kwenye kifaa cha chuma kinachowazuia kusongea sana na kuna mifumo ya kuonyesha maziwa juu yao. Sakafu yaonekana kuwa na unyevu hii inaonyesha shamba kubwa la kisasa la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Wanawake wawili wanachuma majani ya chai kwenye shamba kubwa la chai. Mwanamke aliye mbele amevaa nguo za zenye michoro na ana kikapu cha kufuma mgongoni kilichojaa majani mabichi ya chai. Anajikunja chini akichuma kwa uangalifu majani ya juu. Nyuma yake mwanamke mwingine amevaa shati la rangi ya kijani akishughulikia mambo hayo. Mazingira ni ya kijani kibichi yenye miti mirefu kwa umbali.

Mimea mingi ya nyanya imepandwa shambani ikiwa imejaa matunda, baadhi ya nyanya zimeiva na kuwa nyekundu wakati nyingine bado ni changa na zina rangi ya kijani udongo unaonekana wazi kati ya mimea na matandazo ya majani makavu yamewekwa chini ya mimea kusaidia kuhifadhi unyevu, shamba linaonekana kubwa limepangwa vizuri nikionyesha mazingira ya kilimo.

Mashine kubwa ya njano ya kuvuna mazao, inatumika shambani kuvuna mazao yaliyokauka. Mwendeshaji anaonekana ndani ya mashine akisimamaia oparesheni. Shamba limejaa mazao yaliyokomaa yakisubiri kuvunwa. Nyuma ya shamba, miti na minasi inaongeza mandhari ya asili ikiashiria eneo la kilimo. Anga jeupe lililojaa mwanga linaashiria siku yenye jua ikifanyaa shughuli za kilimo ziendelee vizuri.

Trekta la kijani likilima shamba kubwa, udongo umelima na mistari mirefu inaonekana wazi. Mbinguni kuna mawingu kidogo na jua linaonekana likichomoza. Mandhari ya nyuma ina vilima na miti .Hii inaonyesha shughuli ya kilimo labda maandalizi ya kupanda mimea.

Safu ndefu za kitaru hewa nyeupe zilizojengwa kwenye mlima zimefunikwa kwa plastiki nyeupe zikionyesha muundo wa paa la mviringo. Ndani na nje ya kitaru hewa, mimea ya kijani inaonekana ikikua vizuri. Kwa mbali kuna milima mikubwa iliyofunikwa na miti na anga ni ya mawingu. Hii inaonekana kuwa eneo la kilimo cha kisasa ikitumia teknolojia ya kitaru hewa.

Kitalu cha mimea kinachoonekana vizuri kikiwa kimefunikwa na wavu mweusi unaotoa kivuli. Ndani yake mimea mingi yenye majani mapana na ya kijani imepangwa vizuri, ikiashiria ustawi na afya. Mwanga wa jua unapenya kupitia wavu huo, ukiangazia mimea na kuunda kivuli kwenye udongo. Kwa mbali, majengo kadhaa yanaonekana pamoja na watu wawili wakitembea, wakionyesha uwepo wa shughuli za binadamu.

Shamba kubwa la chai likiwa na mimea ya kijani kibichi iliyopangika vizuri kwenye milima. Njia nyekundu ya udongo inapita katikati ya shamba ikiongoza mbele. Upande wa kushoto kuna mti mkubwa wenye majani mengi. Milima mingine imeonekana kwa mbali pia imejaa mimea ya chai na miti mingine. Anga ni samawati na mawingu machache ikionyesha hali ya hewa nzuri. Mazingira yanaonekana tulivu na ya kuvutia yakionyesha uzuri wa asili.

Mimea ya kijani kibichi inakua katika mistari iliyopangwa vizuri shambani. Katikati kuna mtaro mrefu mweusi ambapo bomba la unyunyizaji wa matone limewekwa. Bomba hili linaunganishwa na viunganishi vya samawati na vyeusi vikienea kando ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kidogo karibu na bomba ukionyesha mfumo huu wa umwagiliaji unafanya kazi.

Sfu ndefu za mimea michanga. Kila safu ina bomba nyeusi ya umwagiliaji kwa matone inayoendeshwa kando yake. Majani ya mimea hiyo ni kijani kibichi. Nyuma mistari mingine ya mimea inaonekana ikinenea mbali zaidi. Udongo unaonekana kuwa huru na umetayarishwa vizuri kwa kilimo. Mwangaza wa kutosha unaangazia eneo hilo.

Mandhari ya mashamba yaliyotawaliwa na safu ndefu za mimea michanga ikionyesha umwagiliaji wa kina. Maji yanatiririka katikati ya safu za udongo zikinywesha kila mmea. Upande wa chini kuna bomba mbili za rangi nyeusi na kijani zilizotumbukia kwenye maji zikionyesha chanzo cha maji kwa umwagiliaji. Rangi ya udongo ni kahawia ikiwa imelowa maji. Mimea ni ya kijani kibichi ikionyesha afya ni ukuaji.

Mfereji mrefu uliotengenezwa kwenye udongo umeonekana ukipita katikati ya shamba la mazao. Bomba jeupe limelazwa ndani ya mfereji huu likionyesha labda ni mfumo wa kumwagilia. Mabomba mengine madogo meusi pia yanaonekana karibu na bomba kuu jeupe. Udongo uliotolewa kutoka kwenye mfereji umeunda kuwa milima midogo pande zote mbili. Mboga zenye rangi ya kijani kibichi huenea pande zote za mfereji na anga la samawati linaonekana juu.

Shamba kubwa lina mistari mirefu ya mimea ya kijani kibichi. Mifereji iliyojaa maji katikati ya mistari inaonyesha umwagiliaji wa mafuriko. Bomba jeusi linaonekana likileta maji. Miti michache na mandhari wazi inaonekana kwa mbali. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa chenye umwagiliaji bora wa mazao.

Shamba kubwa la kijani kibichi linaonekana likinyooshwa mbele likiwa na mimea yenye afya iliyopangiliwa katika mistari mirefu. Katikati ya shamba, mfereji mrefu uliojazwa maji unaonekana. Bomba nyingi zimeingizwa ndani ya mfereji huo zikichota maji na kuyapeleka kwa mimea. Maji yanatiririka kuelekea kwenye mizizi ya mimea, ikionyesha mfumo bora wa unyunyuzaji. Anga la samawati lisilo na mawingu linaonekana juu.

Shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Udongo umepandwa kwa safu na kila safu ina mfumo umwagiliaji wa matone. Mabomba meupe yanatumika kusambaza maji kwa mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji unaonekana kuwa mpya na unafanya kazi. Hakuna mimea iliyoonekana kukua kwa sasa lakini shamba linaonekana kuwa tayari kwa kupanda.

Shamba kubwa, lina mistari mirefu ya mimea ya kijani kibichi. Mifereji iliojaa maji katikati ya mistari inaonyesha mfumo wa umwagiliaji. Mabomba madogo ya kijivu yalio pachikwa ardhini yanasambaza maji. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na umelimwa vizuri. Picha inaonyesha kilimo kinachotumia umwangiliaji kwa kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa la kahawia lenye mistari mingi ya mimea midogo iliyopandwa. Kila mmea mchanga una vijiti vidogo vinavyounga mkono, vikipangiliwa kwa usahihi mistari mirefu. Bomba jeusi la umwagiliaji linapita kati ya safu, likiwa tayari kutoa maji kwa mimea. Ardhi inaonekana kuwa kavu lakini imetayarishwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Mandhari ya mbali inaonyesha miti michache chini ya anga la samawati hafifu.

Eneo lenye kilimo lenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Kuna mistari kadhaa ya mabomba meusi ya umwagiliajji wa matone yaliyolazwa kando ya mimea midogo. Udongo unaonekana kuwa huru na umetayarishwa vizuri kwa ajili ya kupanda. Upande wa kushoto kuna eneo kubwa la nyasi kijani kibichi. Nyuma yao kuna msitu mnene na miti mirefu na mbingu ya samawati inaonekana juu. Hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika kukuza mimea katika mazingira ya asili.

Shamba kubwa lililomwa, lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri. Kila safu ya mimea ina bomba jeusi la umwagiliaji, likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea ni ya kijani kibichi na yenye afya ikikua vizuri.

Shamba kubwa la mahindi ambapo mimea mirefu ya mahinidi imepandwa kwa safu ndefu. Katikati kuna bomba refu jeupe likitumika kwa umwagiliaji na maji yanaonekana yakivuja kutoka kwenye matundu yakiingia kwenye mistari ya mimea. Upande wa kulia kuna njia ya udongo isiyo na mimea ikiashiria mpaka wa shamba. Anga linaonekana kuwa la samawati na mawingu machache.

Bustani inaonekana yenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari ya mimea midogo imepandwa na udongo umelimwa vizuri. Miti mikubwa inaonekana kwa mbali na jua linatoa mwanga mzuri. Ni bustani iliyotunzwa vizuri yenye teknolojia ya umwagiliaji.

Shamba kubwa la kijani linaonekana likiwa limepandwa mimea midogo kwa mistari iliyonyooka. Kwenye sehemu ya chini, bomba la samawati limetandazwa ardhini likiunganishwa tangi kubwa jeusi la kuhifadhia maji. Fimbo ndefu nyembamba imesimama wima karibu na bomba hilo. Udongo ni kavu na umetawanyika unaonyesha eneo la kilimo linalotumia mfumo wa umwagiliaji.

Shamba kubwa la kijani kibichi linaonekana likiwa na mimea yenye afya iliyopangiliwa katika mistari mirefu. Katikati ya shamba, bomba refu jeupe la umwagiliaji linaonekana likitoa maji kupitia matundu madogo yakinyunyiza mimea pande zote mbili. Maji yanatiririka kuelekea kwenye mizizi ya mimea , ikionyesha mfumo bora wa unyunyizaji. Anga la samawati na lisilo na mawingu linaonekana juu.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu ambalo linamwagiliwa kwa kutumia mashine maalum. Katikati, kuna njia iliyo na mapepe kidogo na kando yake kuna mabomba mawili makubwa meusi ya umwagiliaji yanayojinyoosha mbele. Mbali kidogo, mashine ya umwagiliaji yanaweza kusonga ikinyunyiza maji kwa nguvu na miale ya maji inaonekana ikipiga hewani. Upande wa kushoto kuna safu ndefu za mimea yenye maua meupe.

Shamba kubwa la kilimo linaonekana limepandwa kwa safu ndefu za mimea michanga. Udongo unaonekana kuwa huru na mistari ya umwagiliaji mieusi imewekwa kando ya kila safi ya mimea. Mimea midogo inaonekana ikikuwa vizuri, ikiwa na majani ya kijani kibichi. Kwa mbali kuna miti na majengo machache, anga ni samawati yenye mawingu meupe ikionyesha siku yenye mwanga mzuri.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwenye mistari mirefu. Udongo ni mwekundu ukionyesha kuwa ni rutuba. Mimea midogo ya kijana imepandwa kwa safu ukionyesha mpangilio mzuri. Upande wa kulia kuna mimea mikubwa zaidi ikionyesha aina tofauti ya mazao au umri tofauti wa ukuaji. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kwenye ardhi na mabomba meusi yakiwa yamewekwa kando ya mistari ya mimea ikionyesha matumizi ya umwagiliaji.

Shamba lenye udongo mweusi, likinyunyisiwa maji kutumia mfumo wa umwagiliaji. Maji yanatoka kwenye mapomba meupe yaliolala jini yakisambaa kwa nguvu na kuunda mfumo ya matone ya maji yanayoonekana kungaa kutokana na mwanga. Udongo unaonekana kuwa na unyevu nyevu katika maeneo yanayenyunyisiwa. Kwa mbali kuna mimea midogo ilioanza kukuwa. Picha hii inatoa hizia ya shughuli za kilimo na matumizi ya kiteknolojia ya umwagiliaji.